Hii ni ndani ya duka la nguo au duka kubwa hasa sehemu ya kuuza mashati au fulana. Mbele kabisa kuna rafu nyingi zilizojaa rundo la nguo zilizokunjwa vizuri zikiwa na rangi tofauti kama vile bluu, nyekundu, njano na nyeupe.

Huu ni mlango wa kuingilia wa duka la Woolsworth, mlango huu ume tengenezwa kwa kioo na unaonekana kuwa wazi uki toa mwonekano wa ndani la duka, ndani ya duka kuna nguo na bidhaa nyingine zinaonekana zikionyeshwa.

Hii ni sehemu ya duka ya kuonyesha bidhaa za kifahari hasa mikoba na labda vitu vingine vidogo vya mapambo. Mikoba mbalimbali yenye ukubwa wa rangi tofauti imepangwa vizuri kwenye rafu nyeupe ikionyesha mpangilio maridadi wa bidhaa.

Hii ni taswira ya ndani ya duka kubwa lenye nguo linaloashiria biashara ya kisasa na iliyopangwa vizuri. Sakafu inayong'aa na taa zinazotoa mwanga wa kutosha kutoka juu zinazoonyesha mazingira safi na yanayovutia wateja. Katika duka hili kuna idadi kubwa ya nguo za aina mbalimbali na rangi tofauti.

Hili ni duka la nguo likionyesha namna nguo zilivyopangwa kwenye rafu. Kwa juu, kuna rafu mbili zenye nguo zilizokunjwa na picha mbili ndogo zinazoweza kuonyesha mavazi yaliyovaliwa. Katikati kuna nguo zilizoning'inizwa kwenye rafu ikiwemo shati ya buluu iliyokunjwa vizuri. Mashati mengine ya rangi ya nyepesi.

Hiki ni kinyago, kikiwa kimevalia mavazi yenye milia meupe na nyeusi na kofia nyeupe. Kiko ndani ya duka au dirisha la duka, kikionyesha bidhaa mbalimbali kama vile, mikoba na viatu.

Hili ni duka la fito na vifaa vya mtindo vikiwa na bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa kuvutia kwa ajili ya kuuzwa. Kwenye meza au rafu za maonyesho kuna mkusanyiko mpana wa shanga, hereni na labda miwani au vifaa vingine. Badi ya shanga zimepangwa kwenye stendi maalum nyeusi zikionyesha muundo wake wa dhamani.

Hili ni duka la nguo likiwa na jina La Rosa limeandikwa kwa herufi kubwa juu ya mlango. Ishara hii ina rangi ya pinki ikionyesha uwezekano wa duka hili kuelekezwa zaidi kwa mavazi ya wanawake au kuwa na mtindo wa kike. Ndani ya duka nguo mbalimbali zimepangwa kwa uangalifu kwenye vibanio na rafu.

Hii ni duka la nguo lililopangwa kwa ustadi na kuvutia wateja. Nguo za aina mbalimbali zikiwemo zilizokunjwa kwa umaridadi kwenye rafu nyeupe ndefu na nyingine zikiwa zimetundikwa kwa kuonyesha vizuri, zinatoa uteuzi mpana kwa mnunuzi.

Hili ni duka la nguo labda la mitumba au duka ndogo la rejareja. Nguo nyingi zimepangwa kwenye kishikilio cha nguo kwa mistari mirefu zikiwa na rangi mbalimbali. Juu ya nguo hizi kuna begi za shule na mikoba iliyopangwa kwenye rafu.

Hapa ni sehemu ya mbele ya duka la Wool worths. Jina la duka limewekwa kwa herufi kubwa na zinazong'aa juu ya mlango wa kuingilia. Unaonakana kuwa wa kioo. Ndani ya duka kuna mwanga na vitu vinavyoonekana kama rafu na bidhaa. Ingawa hazionekani wazi kutokana na mwanga na umbali. Hii inaashiria ni duka hili linalouza didhaa mbalimbali.

Hii ni taswira ya duka la kisasa na la kuvutia na vifaa vya urembo na mitindo likiongozwa na bango la juu lililong'aa lenye maandishi accessories with style . Ndani ya duka hili rafu zimepangwa kwa umaridadi zikiwa zimejaa vifaa mbalimbali kama vile vikopa, vito na labda vifaa vingine vya kupambia.

Hili ni rundu ya nguo mbali mbali zikiwemo sweta, hudi na labda vulana zikiuswa au zikiwa zimetundikwa nje. Nguo nyingi zimetundikwa kwenye kamba au sehemu nyingine, zikiwa zimepangwa kwa wingi nakuonyesha rangi na mitindo tafauti tafauti.

Hili ni duka la nguo lililopangwa vizuri, ambalo linaonekana kuuza nguo mbali mbali za kike, na labda za kiume. Kuna nguo nyingi zimening'inizwa kwenye bao ndefu za chuma zikiwa zimepangwa kwa rangi na labda aina.

Hili ni duka kubwa la nguo lenye nguo nyingi zilizopangwa kwenye rafu na wanaume wa bandia waliovalia. Kuna mwanga wa kutosha na watu wachache wakitembea ndani, ikionyesha duka la kisasa la rejareja.

Hili ni duka la kuuza mavazi. Ambapo kuna suti, viatu, fulana, meza na viti pamoja na kofia. Bidhaa hizo zimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka zikivutia wateja wanaoingia kutafuta mavazi ya kisasa na ya heshima kwa shughuli mbalimbali kama vile kazini, matembezi au hafla maalum.

Haya ni magari matatu yaliyosimama katika eneo la maegesho au uwanja wa magari. Chini ya muundo wa kivuii au paa nyepesi. Gari la mbele kabisa, upande wa kushoto ni la rangi la blue angavu. Likifuatiwa na gari la rangi ya chungwa, na nyuma yake kuna gari jingine la rangi nyeupe au fedha.

Hili ni gari aina ya subaru kutokana na muundo wake, gari hili lina rangi ya kijivu au fedha, limeegeshwa kwenye eno la wazi lenye nyasi na udongo likionyesha kuwa linaweza kuwa nje ya barabara kuu au kwenye kambi.

Hili ni aina la gari lenye rangi ya fedha ambalo linaonekana kuwa Toyota likiwa limeegeshwa vizuri kwenye eneo lililowekwa vigae. Muonekano wa gari unaashiria kuwa liko katika hali nzuri na limetunzwa huku rangi ya fedha iking'aa chini ya mwanga wa jua.

Huu ni uwanja mkubwa au eneo la kuhifadhi magari mapya yasiyotumika likiwa limejaa maelfu ya magari yaliyopangwa kwa safu ndefu na zenye utaratibu, inaonekana kama kituo cha magari cha kiwanda, mandhari ya meli au kituo kikuu cha usambazaji wa magari.

Hili ni gari la kisasa la rangi ya bluu likiwa limebebwa juu ya trela inayokokotwa na lori ndogo la kubeba magari. Lori hili lina rangi ya kijivu au nyeupe. Mandhari ya nyuma inaonyesha anga lenye mawingu kidogo na mandhari ya wazi pengine mashambani au barabara kuu.

Hawa ni watu watatu. Ndani ya kile kinachoonekana kuwa chumba cha maonyesho ya magari au ofisi ya mauzo. Mwanaume mmoja aliyevaa suti ya kijivu na miwani, anasimama upande wa kushoto, na anaokana akimkabidhi funguo za gari ,mwanamke aliyeketi katikati.

Hawa ni watu watatu. Mwanamke mmoja na wanaume wawili. Wakiwa wamesimama karibu na gari la blue . Wanaonekana kuwa ndani ya chumba chenye mwanga mwingi, na sakafu yenye mistari. Mwanamke ambaye anaonekana kuwa mdogo zaidi, amisimama karibu na gari na anaonekana kama anawaelekeza wanaume wawili, ambao wanaonekana kuwa wakubwa zaidi.

Hili ni gari ndogo lenye rangi nyeupe. Inaonekana kuwa ni gari binafsi na lina nambari ya usajili ya Kenya kwenye pamba la mbele. Gari linaoneknaa likiwa limeegeshwa kwenye lami au barabara, huku mandhari nyuma yakionyesha mimea ya kijani kibichi.

Hili ni taswira la gari ndogo la abiria ambalo linaweza kuwa matatu, inayotumika kwa usafiri wa umma likiwa limeegeshwa mbele ya jengo kubwa la kisasa. Gari hili ambalo linaonekana kuwa jeupe au la rangi nyepesi linaonyesha miale ya mwanga kutoka taa za jijini.

Hili ni lori kubwa la kusafirisha magari likibeba magari kadhaa. Lori hili lina staha mbili chini na juu zilizojazwa na magari ya abiria ikiwemo gari ndogo na magari makubwa.

Hii ni sehemu ya ndani ya gari, ikionyesha kwa undani wa upande wa dereva na abiria wa mbele. Dashibodi inaonekana kuwa na rangi nyeusi iliyokolea ikipambwa kwa mapambo yanayoonekana kama mbao au yenye muundo wa mbao ambayo yanaenea hadi kwenye paneli la milango na kutoa mwonekano wa kifahari.

Hii ni taswira pana yenye eneo kubwa la maegesho lililojaa mamia ya magari ya aina mbalimbali yaliyopanga kwa usahihi katika safu ndefu na zilizonyooka ikionyesha wingi mkubwa wa magari mapya au yaliyotumika kidogo.

Hili ni aina ya gari ya kifahari lenye rangi ya fedha au bluu hafifu likiwa limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Magurudumu yake ya muundo wa kipekee na vioo za gari zimepakwa rangi nyeusi. Nyuma ya gari hili kuna magari mengine yakiwa yameegeshwa na miti mingi aina ya misonobari.

Huyu ni mtu aliyevaa koti refu jeusi akisimama mgongo ukiangalia kamera mbele ya magari mawili. Gari moja ni lori ndogo la rangi nyeusi au kijivu na lingine ni gari ndogo la rangi ya bluu lililoegeshwa karibu nalo. Nyuma ya magari kuna watu wawili wamesimama.

Hii ni ndani ya kiwanda ambapo mabasi yanatengenezwa au yanaksanywa. Kuna mabasi kadhaa ambayo bado hayajakamilika, baahdi yakiwa na rangi ya chungwa na mengine meupe. Basi lililo karibu zaidi, linaonekana kuwa na sehemu ya injini wazi mbele. Mabasi mengine yamepangwa kwa umbali.

Hii ni fremu ya gari lenye rangi nyekundu likiwa limefuliwa sehemu zake chini, za ndani na za nje. Viti vya nyuma na pad ya panel za ndani zimeondolewa na kinachoonekana kubaki ni kiti kimoja cha mbele chenye rangi nyekundu au nyeusi.

Hili ni gari lenye rangi ya blue iliyokolea, likiwa limeegeshwa kando ya barabara ndogo, yenye lami. Gari hili linaonakana kuwa na uwezo wa kusafiri maeneo magumu. Likiwa na tairi kubwa, body nyeupe yenye milango. Pia lina ngazi ndogo inayoelekea kwenye mizigo na tairi ya ziada imefungwa nyuma ya gari.

Hiki ni chumba cha maonyesho ya magari chenye gari jeusi la kisasa, limeegeshwa mbele. Gari hili linaonekana kung'aa na lina miundo wa kisasa, likiwa na taa za nyuma zenye muundo wa kipekee na magurudumu ya kifahari.

Hili ni gari la kisasa likiwa limeegeshwa kwenye kituo cha mafuta na magari mengine yakiwa yameegeshwa. Inaonekana kama gari limesimama ili kujaza mafuta au kusubiri huduma. Gari hili lina muundo wa kuvutia.

Hili ni eneo la maegesho ya magari nje. Ikiwa na magari kadhaa yaliyoegeshwa kwenye eneo la udongo. Upande wa kushoto, kuna gari la mizigo la rangi nyeusi lenye sanduka la chuma wazi. Na linaonekana kuwa na nembo ya isuzu.

Hapa ni mahali pa biashara ya magari, watu huenda huku kuuza magari yao au kununua magari yaliyotumika au hata mapya. Mandhari ya nyuma ina miti na vichaka ya kijani kibichi.

Hapa kuna mwanamme na mwanamke, wote wakiwa wamevalia mavasi rasmi ya kibiashara, wakisimama pamoja na kutazama kwa umakini ,baadhi ya nyaraka wanazoshikilia. Mwanaume anaonyesha tabasamu, akionyesha ushirikiano mzuri. Maadhari hafifu nyuma yao, yanaonekana kuwa ndani ya chumba cha maonyesho cha magari.

Hii ni sehemu ya ndani ya gari, hasa viti vya nyuma na mlango. Viti vyeusi vimepangwa ndani ya gari na mlango una sehemu ya kushikilia. Kupitia dirisha, ukuta wa matofali unaonekana na paa la gari lina dirisha la jua.

Hili ni gari la kifahari, likiwa na rangi nyeusi. Gari hili limewekwa kwenye barabara ya lami lenye miti mirefu pande zake; ikionyesha mazingira tulivu na ya kijani kibichi.

Huu ni umati mkubwa wa watu wakiwa wamekusnyika katika eneo la wazi, labda soko au kituo cha kupakia au kushusha mizigo. Sehemu ya nyuma inaonekana kuwa na muundo mkubwa wa paa au banda unaoashiria eneo lililofunikwa ambalo linaweza kutumika kwa biashara au shughuli za umma.

Hili ni soko la wazi la matunda au mboga ambapo shughuli kuu inaonekana kuwa ni uuzaji wa nyanya. Kitu kinajitokeza zaidi ni uwingi wa nyanya zilizopangwa kwa uangalifu katika kreti zilizowekwa chini. Kuna safu nyingine za kreti hizi zikiwa zimejaa nyanya nyekundu zikionyesha mavuno mengi au usambazaji mkubwa wa bidhaa.

Hili ni rundo la mboga na matunda mbalimbali yaliyopangwa kwenye soko au duka la mboga. Katika sehemu ya chini ya kushoto, kuna rundo kubwa la nyanya nyekundu. Upanda wa kulia, kuna pilipili hoho za rangi ya njano na nyekundu.

Hili ni soko kubwa au duka maalum la sanaa na ufundi wa mikono kutoka Afrika likiwa limejaa vitu mbalimbali vinavyoashiria utajiri wa utamaduni wa bara hili. Kuta zinafunikwa kabisa na mkusanyiko mkubwa wa vinyago vya asili vingi vikiwa vimetengenezwa kwa mbao na kuonyesha ina tofauti za miundo na sura.

Hili ni soko la ndani lenye shuguli nyingi labda soko la nguo au bidhaa za ufundi, kuna watu wengi ndani ya soko hili, wengine wakiuza na wengine wakinunua, bidhaa mbalimbali zimepambwa na kuwekwa chini au kwenye meza ndogo zikionekana kuwa nguo, vifaa na vitu vya mapambo.

Hili ni eneo la soko lenye shughuli nyingi labda soko la wazi. Watu kadhaa wanaonekana wengine wakiwa wamesimama na wengine wamekaa chini. Kuna bidhaa mbalimbali zilizopangwa chini zikionekana kuwa matunda na mboga mboga.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi ambapo utajiri wa mazao ya kilimo umeenea kila kona yakisisitiza uhai na mzunguko wa biashara. Katika kila upande wa njia kuu, meza na vibanda vimefurika matunda na mboga- mboga za rangi mbalimbali zikionyesha wingi wa ubora wa mazao yanayouzwa.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi, likiwa na bidhaa mbalimbali zilizopangwa vizuri kwa ajili ya kuuza. Kipao mbele katika picha ni vyombo vingi vilivyojaa viungo na unga wa aina mbalimbali vikionyesha rangi tofauti kama vile nyekundu, njano, kahawia na nyeusi.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi lililojaa matunda na mazao mbalimbali lililopangwa kwa kuvutia, katika sehemu ya mbele na katikati Kuna mirundo mikubwa ya matunda mbalimbali kama vile ndizi, maembe, machungwa na labda paipai yaliyopangwa kwenye meza au vibanda.

Huu ni mkusanyiko mkubwa wa vikapu na bangili zenye rangi mbalimbali, zilizotengenezwa kwa shanga. Bidhaa hizi zimepangwa kwa wingi, zikionyesha utofauti wa miundo na rangi. Kuna vikapu vilivyo pangwa juu ya vingine, na pia kuna rundo la bangili na vitu vingine vya mapambo.

Hili ni soko wazi au soko la barabarani lenye shughuli nyingi. Kuna vibanda kadhaa vilivyojengwa kwa haraka na vitambaa au turubai, baadhi vikiwa na rangi ya bluu na kingine kikiwa na rangi nyekundu.

Hili ni soko lenye shuguli nyingi lililojaa rundo la bidhaa mbalimbali hasaa mboga na nafaka, kuna mabeseni mengi yaliyojazwa vitu vya rangi tofauti kama vile vitunguu, njugu na maragwe yakiashiria utajiri wa mazao yanayouzwa humu.

Hii ni mkusanyiko mkubwa wa vifaa zenye rangi mbalimbali zilizopangwa kwa wima. Inaonekana kama duka la vifaa vya ushonaji au ufundi ambapo kamba, nyuzi na vitambaa vimevingirishwa na kupangwa kwenye rafu au kishikio.

Hili ni soko lenye shuguli nyingi lililo jaa watu na bidhaa mbali mbali ina onekana kuna wauzaji wengi waki uza mboga, matunda na bidhaa nyingine wanawake wengi wanaonekana wakiwa wame kaa chini au kwenye viti vidogo wakiuza bidhaa zao, mazingira yanaonekana kuwa ya wazi yakiwa yamefunikwa na nyumbo au turubai ili kujikinga na jua.

Hii ni nyumba ya kisasa na kubwa ya ghorofa iliyopandwa rangi nyepesi na u ya chini ikiwa na rangi tofauti labda bluu au kijivu nyepesi ikitoa muonekano maridadi. Paa lake la vigae lenye mteremko na madirisha mengi yenye fremu nyeusi huchagia katika muundo wake wa kuvutia.

Haya ni majengo mawili makubwa yakionekana kuwa ya viwanda au ghala chini ya anga la buluulenye mawingu meupe. Jengo la kushoto linaonekana kuwa katika refu lenye kuta za mbao au chuma chenye mistari ya buluu iliyofunguka. Ina paa ya chuma yenye mteremko mdogo. Jengo la kulia linaonekana kuwa ghorofa nyingi.

Hili ni jengo refu lililojengwa kwa matofali au vigae vya kuundwa, likisimama chini ya anga safi ya bluu. Jengo lina madirisha mengi madogo na mistari ya usawa inayopitia kuta zake, ikiongeza muundo wake.

Hili ni jengo kubwa ambalo linaonekana kuwa ghala au kiwanda likisimama chini ya anga safi lenye mawingu machache. Sehemu kubwa ya jengo ina kuta za rangi ya kahawia isiyokolea zilizopambwa na mistari mikubwa ya buluu ikiunda madirisha au sehemu za kupitisha hewa zenye umbo la mraba au mstatili.

Hayo ni majengo marefu ya ghorofa nyingi yenye usanifu wa kisasa chini ya anga la bluu lililo wazi. Kuna miti michache mbele ya majengo ikipunguza mwonekano wa sehemu ya chini ya majengo. Barabara la wazi linaonekana mbele ya majengo hayo. Kwa jumla, inaonyesha mandhari ya jiji lenye maendeleo ya ujenzi.

Hii ni taswira ya ukumbi wa jengo unaofungua kuelekea majengo mengine na Mazingira ya jirani labda katika eneo la mji. Sakafu ya ukumbi inaonekana kuwa na vigae inayofanana na mbao na kuna ngazi za chuma au ulinzi wa ukumbi.

Haya ni makazi ya kisasa ya ghorofa mjini, yanayo ashiria Kasi ya ukuaji wa mji au uhitaji wa makazi. Majengo haya marefu yenye safu nyingi za madirisha na ukumbi yanaonekana kuwa sehemu ya mradi mkubwa wa makazi pengine hata mradi wa nyumba nafuu.

Hili ni jengo jipya la gorofa nyingi ambalo linaonekana kuwa bado linaendelea kujengwa au limekamilika hivi karibuni. Rangi kuu za ujengo ni bluu na kijivu zikipendekeza muundo wa kisasa. Muundo wa jengo una madirisha makubwa au nafasi wazi zinazofanana na madirisha kwenye kila gorofa zikitoa mwonekano wa wazi na uwezekano wa mwanga wa kutosha wa asili.

Hili ni jengo kubwa refu ,pengine ya ghorofa likiwa limepakwa rangi ya manjano kwa sehemu kubwa na rangi ya bluu na nyeupe katika sehemu ya juu. Inaonekana kuwa na madirisha makubwa yenye umbo la mraba au mstatili mdogo.

Hii ni safu ya nyumba kadhaa mpya zinazoonekana kufanana zikiwa zimejengwa karibu kumalizika. Zina paa za kahawia au maruni na kuta za rangi ya machungwa na kijivu. Zimejengwa kwenye eneo tambarare labda na mchanga au udongo usio na mimea mingi. Anga linaonekana kuwa la wazi na jua.

Haya ni majengo kadhaa chini ya anga pana na yenye mawingu kiasi. Majengo haya yanaonekana kua ya ghorofa, huenda ni majengo ya makasi au biashara. Anga ina rangi ya bluu iliyochanganyika na mawingu meupe na kijivu ikionyesha huenda ni asubuhi au jioni.

Hili ni jengo refu linaonekana kua na ghorofa nyingi likiwa limepakwa rangi ya kahawia au chungwa iliyokolea. Jengo hili lina madirisha madogo yenye umbo la mraba yaliyosambazwa kwa namna isiyo ya kawaida.

Hili ni jengo refu la ghorofa nyigi ambalo linaonekana kuwa jipya na kisasa, jengo hili lina muundo wa kipekee na wa kuvutia likiwa na mchanganyiko wa rangi nyeupe, kijivu na viboreshaji vya rangi vya chungwa au dhahabu.

Hili ni bango la kuuza mali, bango hili lina rangi nyekundu kwa upande wa kushoto likiwa na maneno kwa herufi kubwa na rangi ja kijani kubluu kwa upande wa kulia katika sehemu ya kijani kibluu kuna jina la kampuni na pia kuna kichwa ya kampuni.

Hili ni jengo kubwa la kisasa. Linawezekana kuwa makazi yenye muundo wa gorofa mbili au zaidi. Muundo wa mjengo una sifa za usanifu wa kisasa zikiwemo mistari safi, madirisha makubwa na matumizi ya vifaa vinavyoonekana kama mawe au saruji iliyong'arishwa.

Hili ni jengo refu la ghorofa nyingi likiwa limejengwa kwa mtindo wa kisasa na rangi ya bluu inayong'aa. Jengo hili lina madirisha mengi meusi yaliyopangika vizuri. Linaonekana kuwa bado linaendelea kujengwa au limekamilika hivi karibuni.

Hili ni eneo la kifahari la mapumziko likiwa na bwawa kubwa la kuogelea lenye maji ya bluu yanayong'aa katikati. Nyuma ya bwawa kuna majengo mawili makubwa inayoonekana kuwa hoteli au nyumba za kifahari yakiwa na usanifu wa kuvutia na bustani ndogo zenye maua.

Hili ni jengo la kisasa la ghorofa liitwalo M4 Apartments ambalo linaonekana kutumika kwa makazi na biashara, huku ghorofa za juu zikiwa na vyumba vya kuishi vilivyo na ukumbi na ghorofa ya chini ikiwa na nafasi za maduka au biashara mbalimbali.

Hii ni sehemu ya jengo la ghorofa lililojengwa kwa mtindo wa kawaida wa mjini. Kitu kinachojitokeza zaidi ni ukumbi wa nje ulio na matumbi ya chuma yenye mapambo ya duara. Rangi ya jengo inaonekana kuwa ya zambarau iliyokoza kidogo kwa sehemu kubwa, huku chini ya ukumbi na pembeni mwa madirisha kuna rangi ya njano inayong'aa.

Hii ni nyumba ya kisasa iliyojengwa kwa mtindo wa kupendeza ikiwa na rangi za manjano na kijivu. Ina ghorofa moja. Mbele ya nyumba kuna bustani iliyopandwa vizuri yenye chaka la miti ndogo. Pia kuna viti viwili vya bustani vya rangi nyeupe vilivyo tengenezwa kwa chuma.

Hili ni chumba la ghorofa nne, linalo kodishwa na mmiliki wake katika sekta ya ardhi na majengo. Chumba hili limejengwa kwa mawe na vyuma, na paa lake, limeezekwa kwa mabati mekundu.

Hili ni jengo refu la kisasa linaloonekana kuwa ya la makaazi au biashara dhidi ya anga ya bluu iliyo wazi. Jengo lina madirisha makubwa na sehemu ya juu ina muundo wa kipekee. Hakuna dalili za ujenzi, hivyo linaweza kuwa limekamilika.

Hili ni jengo refu la ghorofa nyingi, likiwa na madirisha mengi na kuta za rangi nyepesi. Chini ya jengo hili, kuna miundo yanayofanana na mawe au vizuizi. Ambavyo vinaweza kuwa sehemu ya ujenzi au mapambo.

Hili ni eneo la mji lenye gari jeupe mbele. Likifuatiwa na ukuta mfupi kisha majengo mawili. Moja refu lenye ghorofa nyingi ma jingine fupi lenye rangi ya chungwa chini ya anga safi la bluu.

Haya ni majengo mawili tofauti ya ghorofa yakitazamwa kutoka chini kuenda juu. Jengo hili lililo upande wa kushoto linaonekana la zamani kidogo, likiwa na kuta za mawe au matofali, na limepakwa rangi ya kijani kibichi. Juu ya jengo hili kuna ishara inayosomeka Dabin Heights.

Hii ni sehemu maalum ndani ya duka kubwa la kisasa au maduka makubwa ambayo imetengwa mahususi kwa ajili ya vinywaji vya kuongeza nguvu na kupewa jina la kuvutia Energy Zone kwa herufi kubwa zinazong'aa kwa taa za buluu.

Hili ni jenga kubwa la kisasa la China Square, lenye mapango ya rangi mbali mbali, chini ya anga safi ya blue . Likiashiria kituo cha biashara, chenye muundo wa kuvutia.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa. Inaonekana kama duka la rejareja au maduka makubwa. Kuna rafu nyingi zilizojazwa bidhaa mbalimbali zikiwemo mkate na keki kama inavyoonekana kwenye ishara iliyoandikwa. Pia kuna sehemu nyingine zilizotengwa kwa ajili ya nafaka.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa, ambapo rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali, zilizopangwa kwa ustadi. Bidhaa hizi, ingawa hazionekani wazi kwa undani, zinaonekana kujumuisha aina nyingi zinazo patikana katika maduka makubwa kwanzia bidhaa za nyumbani, chakula hadi vitu za usafi wa kibinafsi.

Hii ni sehemu ya duka kubwa au soko la kisasa ambapo matunda na mbogamboga zimepangwa vizuri kwenye rafu au stendi maalum. Tunaweza kuona aina mbalimbali za bidhaa kama vile matngo, nyanya machungwa na labda vitunguu au viazi kwa umbali.

Hii ni kuta iliyojaa viporeshaji vya vyakula mbalimbali vinavyoonekana kuwa vitu kavu kama vile karanga, nafaka au peremende. Kila kiporeshaji kina bomba la wazi la kioo lilipangwa wima likiwa limejaa bidhaa na chini yake kuna kishikio au kitufe cha kutoa bidhaa.

Hili ni duka lenye shughuli nyingi lililojitolea kuuza baiskeli. Ikionyesha uteuzi mpana wa bidhaa kwa wateja .Safu ndefu za baiskeli zilizopangwa kwa uangalifu zimejaza sehemu kubwa ya picha zikiwa na rangi na muundo tofauti .Zote zikionekana mpya na tayari kwa mnunuzi.

Hii ni ndani ya duka kubwa au ghala labda duka la jumla, kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali, nyingi zikionekana kuwa vinywaji au bidhaa za makopo. Kuna mbango makubwa yaliyopigwa dari mengi yakiwa na neno promo .

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa. Inaonekana kama duka la kisasa la vyakula au soko la bidhaa safi. Kuna watu kadhaa wakihusiana au wakichagua bidhaa mbalimbali ikiwemo matunda na mboga zilizopangwa vizuri kwenye vibanda. Rafu zimejaa bidhaa tofauti na taa zinang'aa zikionyesha mazingira safi.

Hii ni sehemu kubwa ya duka la vifaa ya kieletroniki ambapo lengo kuu limelekeswa kwenye idhara ya vifaa vya nyumbani. Safu ndefu ya mashine za kuvulia zenye muundo wa kisasa na rangi vya kijivu zimepangwa kwa ustadi kwenye stendi maalum zikifutia jicho la mnunuzi.

Hii ni taswira ya ndani ya duka kubwa ikionyesha rafuni zilizopangiwa vizuri na kujazwa na vikombe au bilauri zenye muundo wa rangi nyeupe, nyekundu na labda nyeusi. Vikombe hivi vimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu zikiwa na mpini mweupe unaofanana zikionyesha wingi wa akiba na mpangilio makini wa duka.

Hii ni taswira kamili ya duka kubwa la kisasa linaloonyesha rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Vikiwemo vyakula vilivyopangwa kama vitafuno, vinywaji na aina nyingibezo za bidhaa za matumizi ya kila siku. Bidhaa hizi zimepangwa kwa uangalifu na utaratibu mkubwa kwenye rafu kutoa muonekano safi na wa kuvutia.

Hii ni taswira kamili ya ndani ya duka kubwa hasa ikilenga sehemu inayotenga bidhaa za usafi na matumizi ya nyumbani. Njia ndefu iliyonyooka inaongoza katikati ya rafu mbili ndefu zinazoelekeana zikiwa zimejazwa rundo la bidhaa kuanzia chini hadi juu.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa, inaonekana kama duka la rejareja au duka kubwa, katikati kuna friji ndefu za kioo zilizojazwa bidhaa mbalimbali labda za kukandisha kama vile nyama, samaki, au mboga.

Hii ni mandhari ya duka kubwa iliyojikita katika uuzaji wa vyakula vya wanyama hasa chakula cha mbwa kama inavyoashairia wazi kwa maandishi yaliyoandikwa juu ya rafu. Rafu hizi zimejaa kwa wingi pakiti aina mbalimbal za chakula cha mbwa.

Hii ni sehemu ya duka kubwa la vyakula. Katika sehemu ya mbele kuna counter ndefu ya kioo iliyojaa aina mbalimbali za jibini na bidhaa zingine za diary zikiwa zimepangwa vizuri. Kuna jibini la maumbo na rangi tofauti na baadhi ya lebo au ishara zinazoonekana kuwa mbali.

Hii ni sehemu ya duka kubwa yenye rafu ya bidhaa zilizojaa bidhaa kwa upande wa kushoto kuna rafu zilizojaa pakiti za bidhaa mbalimbali zikiwemo zile zinafanana na juisi au vinywaji vingine. Kuna rangi tofauti za pakiti kuashiria labda ladha tofauti au aina za bidhaa.

Hili ni kasha la kuonyesha bidhaa lenye vioo lililo jazwa makeki na bidhaa nyingine za kuoka kuna bidhaa nyingine za ukubwa mbali mbali zikiwa zimepangwa na upumivu, chini ya keki kuna bidhaa nyingine za mikate kama vile roli au vitafuno vingine.

Hili ni duka kubwa na la kisasa la jumla lililoundwa kwa paa la chuma lililo wazi na milango ya kioo inayoruhusu mwanga wa asili pamoja na taa nyingi za kisasa zilizongarisha rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka. Inaonekana kama mkahawa au sehemu ya kuuza vyakula. Kuna kaunta ya kioo yenye bidhaa ndani yake labda keki au vyakula vingine vya kuoka. Nyuma ya kaunta kuna rafu na vitu vilivyopangwa na juu kuna maneno iliyoandikwa.

Hili ni soko la ndani au ukumbi wa chakula iliopangwa vizuri ukiwa na bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa kuvutia. Katika sehemu ya mbele, kuna mirundo mikubwa ya matunda kama vile ndizi, machungwa na matunda mengine mabichi yaliyopangwa kwenye vibanda au makatoni.

Huu ni mlango mkubwa wa kuingilia kwa duka kubwa la Carrefour ambapo ndani kuna rafu za bidhaa na sehemu ya kulipia yenye mfanyikazi, ikionyesha duka kubwa lenye shughuli.